Manilla paper zimefungwa vizuri ndani ya karatasi kubwa ya kaki . Kona za manila zinaonekana nje kidogo zikiwa zimepinda kwa upole kutokana na mizunguko ya kubebwa . Rangi yake ni ya kuvutia , kuna ya manjano , pinki , blu , na kijani kwa umbali.

Mwanariadha yuko chini, mwili wake ukiwa umenyooshwa mbele, huku mikono ikielekezwa mbele na miguu ikiwa imekunjwa tayari kutua. Anaonekana akiwa na kasi ya juu. Baada ya kuchupa kutoka kwenye ubao wa kurukia. Mchanga wa kutulia uko mbele yake umeandaliwa kwa usahihi na tayari.

Ghorofa ya rangi ya kung'aa ina sakafu kadhaa na madirisha yaliyopangwa vizuri mbele yake kuna posti yenye bendera ikielekea juu ikiashiria uwepo ya taasisi shule uo la maua limezinguka bendera hiyo mazingira yanaonekana kuwa nadhifu.

Dawati dogo ambalo limeekwa kando ya ukuta mweupe mwenye rangi ya kawaida ya chumba cha kusomea au ofisi ndogo, kiti kimoja cha mbao kimeegeshwa karibu na dawati chenye mwelekeo wa kuelekea ukutani.

Darasa lina safu kadhaa za madawati ambao yaliopangwa kwa utaratibu. Kila dawati lina nafasi ya mwanafunzi mmoja. Sakafu ni ya saruji. Kuta zimechorwa rangi ya kupendeza. Mwanga unaingia kupitia dirisha makubwa ya upande mmoja ukimulika na madawati vizuri.

Linzi ya benderi imesimama imara katika ya uwanja bendera ya taifa ikipepea juu kwa utulivu ua lenye maua lenye rangi ya manjano imeizunguka likiongeza mvuto kwa eneo hilo tanki la maji limesimama upande wa kulia.

Jalada la kitabu cha Haydn Richards, Junior English 2 Edition, Likiwa na maandishi makubwa ya kichwa. Kwenye jalada kuna mchoro wa maua. Pembeni kuna alama ya mchapishaji. Longhorn na mmmmwandishi ndiye, Haydn Richards.

Jalada la mbele la kitabu limeandikwa longhorn computer science learners book gredi ya saba kwenye maandishi makubwa na yenye mvuto rangi ya juu ni ya kuvutia . Mchanganyiko wa bluu nyeupe na kuna picha ya kompyuta au mwanafunzi akitumia kifaa cha kidijitali.

Ukuta mweupe umefunikwa na picha za rangi mbalimbali, kila mmoja ikiwasilisha siku tofauti za wiki, picha hizi zimepangwa kwa msitari wa wima na malalo zikionyesha majina ya siku kama jumatatu, jumanne, jumatano.

Ratiba ya darasa imeandikwa kwenye ukuta kwa karatasi ya A4 ikiwa na mpangilio ya safu na safu za masomo kwa siku saba za wiki kila siku ina majina ya siku yake kuanzia jumatatu hadi ijumaa, na kila mstari unaonyesha vipindi tofauti kama vile 8R.

Pavement ya sarunzi mbele ya darasa imepakwa vizuri na inaonekana safi ikiwa imezungukwa na nyasi zilizokatwa na vumbi kwa pembeni, miale ya jua inamulika moja kwa moja juu ya pavement hio ikiweka kivuli vya dari ya paa na miti ya karibu.

Monita kubwa ya kompyuta imewekwa kwenye dawati la mbao yenye uso safi na mwanga wa asili ukielea kutoka dirishani. Skrini ya monita inaonyesha giza. Mbele ya monita kuna kibodi ya kisasa yenye kitofute vyeupe na vya kijivu. Imepangwa kwa mpangilio wa kawaida QWERTY.

Ghorofa yenye madarasa iko upande wa kulia wa picha ikiwa na rangi ya krimu na milango ya samawati yakionyesha kuwa kuna shughuli ndani. Mbele ya jengo hilo kuna miti mirefu yenye majani kibiji ikikitoa kivuli kwenye sehemu ya chini yakiwa na maua yanayofurahisha.

Wanariadha wawili wanakimbia kasi ya wasichana, kwenye uwanja. Mmoja ni mwanaume mwenye nguvu ambaye amemwongoza mwana, mwenzake mwanamke, kwa kamba ndogo iliyowashikilia mikononi mwao. Ule anayesaidiwa, hawezi kuona, uso wake ukiwa na umakini na ujasiri mkuu.

Kuna tanki mbili kubwa za gesi aina ya gesi zikiwa wima pembeni ya ukuta kila moja likiwa na bomba la chuma linalounganisha juu, rangi ya mizinga hiyo ni ya kijani kibichi zikiwa na alama za tahadhari za maandishi ya matumizi sakafu ni safi na mazingira yanaonyesha kiwanda.

Karatasi ya mtihani ya hesabu kwa mtoto mdogo inaonekana yenye alama za kutoka vizuri. Kila swali limejibiwa kwa usahihi na kuna alama za tick nyekundu karibu na kila jibu. Sehemu za pamoja za hesabu kama jumulisha, kutoa, kugawa na kuzidishwa zimefanywa bila makosa.

Picha inaonyesha mwanariadha akiwa hewani katikati ya kuruka long jump mwili wake ukokatika makao wa kuvuka miguu ikiwa mbele kidogo na mikono nyuma, amevaa sare ya michezo jezi na kaptura na viatu spesheli vya kuruka.

Kwa ubao wa darasani umeandikwa kwa maka ya blacki kwenye mandhari ya nyeupe. Swali limeandikwa kwa kiingereza kwa herufi kubwa zinazosomeka vizuri how did someone respond when god called him . Liko katikati ya ubao labda limeandikwa kwa maandalizi ya somo la dini.

Tarakilishi mbili zimewekwa juu ya meza ya mbao, moja ikiwa upande wa kushoto na ingine kulia, kila kitarakilishi kimewashwa, screen zqke zinaonyesha mandhari tofauti, panya na kibodi ziko mbele ya kila tarakilishi, taa ya juu inaangaza eneo hili la kazi.

Jalada la kitabu linaandikwa Longhorn Methode de Francais , kwa maandishi ya kifaransa yenye mtindo wa kitaaluma. Rangi juu jalada ni mchanganyiko wa bluu na nyeupe, pembeni kuna nembo ya Longhorn. Upande wa juu na chini imeandikwa Competence Based Curriculum .

Mwanamke yuko ndani ya bwawa na kuogelea, mwili wake ukiwa nusu juu ya maji huku mikono yake ikisogea kwa mtindo wa freestyle ana miwani ya kuogelea na kofia ya kuzuia nywele, maji yanachuuruza pembeni yake kwa kasi akionyesha mwendo wa kutulia.

Nguzo ya chuma imesimama kwa wima kando ya barabara ya shule ikiwa imeandikwa poster yenye maandishi makubwa yanayoelekeza high school office poster hiyo ina rangi angavu kama nyeupe na ina mshale unaoelekeza upande wa kulia.

Kitabu kimewekwa juu ya meza au mikononi mwa mtoto; jalada lake likiwa na maandishi ya rangi ya nyekundu yakisomeka Play, Learn and Grow Together . Kichwa hicho kinavutia na kinaonyesha kuwa kitabu hiki kimelengwa kwa watoto au elimu ya awali.

Ghorofa la madarasa lina ghorofa mbili. Kila ghorofa ikiwa na milango na madirisha ya rangi ya udhurungi. Yanayoelekea huani. Mbele ya jengo kuna mti mdogo yenye machani mapiji. Kuna upande karibu ukingo wa njia wa tembeaji ardhi yote imefunikwa nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Darasa limebambwa kwa madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa mstari mzuri kila dawati likiwa na kiti kimoja cha meza kinacholingana. Madawati yana rangi ya kahawia nyepesi yameonyeshwa alama za matumizi ya wanafunzi, ukutani kuna meza ya mwalimu yenye vitabu na vifaa vya kufundisha.

Darasa limepangwa kwa madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa mstari mzuri. Kila dawati likiwa na kiti kimoja cha meza kinacholingana. Madawati yana rangi ya kahawia nyepesi na yameonyesha alama za matumizi ya wanafuzi ikiwa ni pamoja na michoro midogo za doa za kalamu.

Mlango ambao umefungwa. Juu yake kuna maandishi yalioandikwa kwa herufi kubwa, NO EXIT FOR STUDENTS . Ujumbe huo umeandikwa kwa rangi wa black inayoonekana wazi. Mandhari ya eneo hilo ni shule. Pemebeni kuna uwezekano wa kuwa na kuta la shule

Tarakilishi mbili zimewekwa mezani, kila moja ikiwa imewashwa moja inaonyesha skirini pembeni kuna vifaa vingine kama mouse na keyboard huku nyaya za umeme na mtandao zikiwa zimefunganishwa vizuri, taa za ndani zinang'aa vizuri zikiongeza mwangaza wa kazi.

Juu ya kabati refu la mbao la rangi nyeupe. Ziko files kadhaa zilizopangwa kwa safu. Baadhi ya files zimeegemea huku zikiwa zingine zimesimama wima. Vumbi kidogo linaonekana kwenye sehemu juu ya kabati hiyo.

Dawati moja la mbao limewekwa katikati ya darasa. Inahusu tambarare yenye alama za kalamu na michoro midogo. Miguu na dawati imetengenezwa kwa chuma likiwa limekabiliwa kwa kiti chake. Sakafu ya darasa ni ya saruji na yenye taili za safi.

Nguzo ndefu ya bendera imesimama wima juu ya ardhi, anga juu yake imejaa mawingu meupe iliyotawanyika ikitoa mwangaza vivu wa jua. Pempeni na nyuma ya posti hiyo kuna miti mirefu ya kijani kibichi , baadhi yake ikiwa na matawi yanayoimbaimba kwa upepo.

Gorofa la shule limekaza kukanyaa linamadirisha mengi yaliyo pangwa kwa mpangilio na linaloonekana kuwa imara na limejengwa kwa mawe Kuna ngazi za kuelekea juu na mandari ya shule rangi ya ukuta ni rangi ya nyeupe ikionyesha ni jengo la shule.

Ndani ya darasa kuna madawati yaliyopangwa kwa safu zenye mpangilio. Kila dawati likiwa na nafasi ya mwanafunzi mmoja. Sakafu ni safi. Ukuta wa mbele una ubao mweupe. Dirisha za pembeni huleta mwangaza wa asili.

Bango la mbao lenye chati, linaonekana kwenye kubandikwa kwenye ukuta wa shule. Likiwa na maandishi ya in your school ya kuyaonyesha motto ya shule, ikiwa imeandikwa we obey teachers, we are a family, and we never give up .

Kitabu cha Kiswahili kinachoitwa nyota Kiswahili kiwango cha pili kimewekelewa kwenye dawati. Kitabu hiki kinaonekana kuwa na michoro ya watu wawili wakikimbia kwenye farasi na kinaweza kuwa sehemu ya mfululizo wa vitabu vya kujifunza Kiswahili.

Watu wawili wamevalia mavazi mepesi ya michezo, wanakimbia kwa kasi huku wameshikana mikono kwa furaha. Nyuso zao zinaonyesha tabasamu wakionekana marafiki wa karibu. Mazingira yanawazunguka yanaweza kua ni uwanja wa wazi.

Chumba kikubwa chenye taa angavu kimejaa meza zilizo pangwakwa mistari kila moja ikiwa na kompyuta ya mezani monita keyboard na mouse . Viti vya plastiki vimewekwa mbele ya kila kompyuta tayari kwa wanafunzi . Ukutani kuna ubao mweupe au skrini.

Ubao wa darasa umeandikwa kwa herufi ndogo za kiswahili kama vile;a,b,c,d.Kuna rula ya mbao iliyowekwa kwa wino ikitumiwa na mwalimu kupima au kuchora mistari kwenye ubao huo.